Ndizi ni tunda laini, tamu na lenye virutubisho vingi sana. Huliwa ikiwa mbichi, kupikwa au kukaangwa na ni chanz kizuri cha nishati katika mwili ya binadamu.

Kupanda ndizi huongeza usalama wa chakula na kukuza uchumi wa familia na jamii, baada ya kupanda ndizi mkulima huweza kuziuza either zikiwa mbichi au zimeiva na pia yeye huweza kuzichakata kuwa bidhaa zingine kama unga ama pombe za kienyeji.

Furaha ya mkulima hutokana na kuona mazao yake yamekua vizuri na kuvuna kwa wingi baada ya juhudi nyingi na kazi ya mikono. Ni hisia ya kuridhika anapopata soko la uhakika, bei nzuri na anaweza kutosheleza familia yake na hata kuuza ziada.

Ili kukamua ng'ombe mkulima huosha mikono yake na matiti ya ng'ombe kwa maji safi ya uvuguvugu ili kuhakikisha usafi na kuepusha maambukizi kisha huketi upande wa ng'ombe, hupitisha kidole gumba na cha shahada kuzunguka chuchu ya mnyama na kuanza kukamua kwa utaratibu akibadilisha chuchu moja hadi nyingine.

Hii ni aina ya maonyesho ya ukulima. Maonyesho ya ukulima ni hafla maalum ambapo wakulima, wataalam na makampuni huonyesha mbinu bora za kilimo, na pia teknolojia mpya, na pia bidhaa za kilimo ili kubadilishana maarifa na kukuza uzalishaji.

Biashara ya maziwa ni chanzo muhimu cha mapato kwa wakulima na wafanya biashara wengi, hasa maeneo ya vijijini na mjini. Maziwa hukamuliwa kutoka kwa ng'ombe, kusafishwa, kupimwa ubora na kusambazwa kwa walaji au viwandani za bidhaa kama siagi na jibini.

Ufugaji wa ng'ombe ni shughuli muhimu ya kilimo inayochangia chakula, kipato na ajira kwa familia nyingi. Ng'ombe hufugwa kwa ajili ya maziwa, nyama, mbolea na hata kazi kama kuvuta plough . Ili kufaulu katika ufugaji huu, ni muhimu kuwapa lishe bora, chanjo za mara kwa mara na mazingira safi kama hii ambayo tunaona hapa.

Biashara ya ndizi ni chanzo kizuri cha mapato kwa wakulima na wafanyibiashara hasa kwa maeneo yanayozalisha ndizi kwa wingi. Ndizi huuzwa sokoni zikiwa mbichi au zimeiva na pia huchakatwa kwa bidhaa kama unga au pombe za kienyeji. Ili kufanikisha biashara hizi, ni muhimu kuwa na mbegu bora, ufadhilii na pia soko na uhakika.

Teknolojia mpya ya kukamua maziwa, inarahisisha kazi kwa kutumia mashine za kisasa kuongeza uzalishaji na kuhakikisha usafi. Inasaidia wakulima kupata maziwa bora, kwa muda mfupi na kwa gharama nafuu.

Ndizi ni moja wapo ya vyakula ambavyo vinapendwa sana nchini Kenya. Ndizi huweza kuliwa zikiwa zimeiva ama zikiwa mbichi. Ikiwa mbichi ni sharti uipike kwa hali safi ndiposa uweze kuila.

Duka la maziwa ni sehemu maalum inayouza maziwa na bidhaa zake tofauti kama siagi, ama yogurt . Baadhi ya maduka huuza pia maziwa ya mifugo tofauti tofauti kama ya ng'ombe, ya mbuzi, au ya ngamia. Duka linaweza kuwa ndogo la mtaa au sehemu kubwa ndani ya supermarket . Maziwa yanapaswa kuhifadhiwa kwenye hali baridi ili isiharibike.

Upanzi wa ndizi ni shughuli ya kilimo inayofanyika kwa kupanda miche ya migomba ili kupata matunda ya ndizi kwa matumizi ya nyumbani au biashara. Ndizi hustawi vizuri katika maeneo yenye mvua ya kutosha na penye udongo wenye rutuba na joto la wastani.

Ufugaji wa ng'ombe ni shughuli ya kutunza na kuzalisha ng'ombe kwa ajili ya maziwa, nyama, na matumizi mengine. Unahitaji malisho ya kutosha, maji safi, makazi bora, na huduma za mifugo kama chanjo na matibabu. Ufugaji huu huchangia kipato cha familia na usalama wa chakula katika jamii.

Usafi wa mifugo ni matunzo ya kuhakikisha wanyama kama ng'ombe, nguzi, na kondoo wanahifadhiwa katika mazingira safi na yenye afya na yasiyo na wadudu au magonjwa. Faida zake ni pamoja na kuzuia maambukizi ya magonjwa, na pia kuleta afya mzuri.

Ukulima wa mahindi ni shughuli ya kilimo inayohusisha kupanda, kutunza, na kuvuna mahindi, kama zao la chakula na biashara. Unahitaji maandalizi ya shamba, kuchagua mbegu bora, kupanda kwa wakati, kuweka mbolea, kupalilia, na kulinda mimea dhidi ya magonjwa na wadudu.

Ndizi lililoiva ni tunda laini na tamu linaloliwa likiwa tayari kwa matumizi bila kupikwa ,rangi yake uwa ya manjano na ujaa virutubisho nyingi kama potasiamu na nyuzinyuzi .

Usafi wa maziwa unahusisha kukamua katika mazingira safi, kutumia vyombo vilivyooshwa vizuri na kuhifadhi maziwa katika hali ya baridi. Kwa kudumisha usafi, tunalinda afya ya walaji na kuongeza dhamani ya maziwa sokoni.

Kuuza maziwa ni shughuli ya kibiashara inayohusisha kukusanya na kuuza maziwa safi kwa wateja. Inaweza kufanywa kwa kiwango kidogo majumbani au kwa kiwango kikubwa kupitia viwanda na maduka. Biashara hii huhitaji usafi, uhifadhi mzuri, na kibali kutoka kwa mamlaka za afya.

Kukamua maziwa ni kitendo cha kuvuna maziwa kutoka kwa ng'ombe au wanyama wengine wa kufugwa. Hufanyika kwa mikono au kwa kutumia mashine maalum, na ni muhimu kuhakikisha usafi ili kuepuka uchafu, kuingia katika maziwa.

Kukamua ng'ombe kwa njia ya kisasa, kuna husisha matumizi ya vifaa vya kiotomatiki kama mashine ya kukamua, badala ya kutumia mikono. Mashine hizi huongeza usafi, kasi, na kiwango ya maziwa inayopatikana. Pia hupunguza mkazo kwa mnyonyaji na kumsaidia mfugaji kupata maziwa bora kwa ajili ya soko.

Huu ni mgomba changa unaotumika kuanzisha kilimo cha ndizi, unapaswa kuchaguliwa kutoka kwa mimea mzima na wenye afya ili kuhakikisha ukuaji mzuri, kupanda mche bora inamaanisha mazao yatakuwa bora.

Mkulima hukusanya ndizi mbichi na kuziweka kwenye gala maalumu Ili kuziivisha. Anazifunika kwa majani ya ndizi na wakati mwingine wakaweka embe au parachichi zilizoiva karibu nazo Ili kuchochea uivaji wa haraka wa ndizi.